Chumba maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa meno. Amelala kitandani mgonjwa huku madaktari wawili wamesimama, mmoja ameingiza vifaa maalumu kinywani mwake akikagua na kuchunguza ili kujua chanzo cha tatizo.

Chumba maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa meno, daktari ameingiza mikono yake ndani ya kinywa chake akikagua kwa makini ili kuweza kumpatia matibabu.

Wanafunzi wa shule ya msingi wa kipanda miti na kuipalilia na kumwagilia, katika suala zima la kuyatunza mazingira. Ili kuepukana na tabianchi isiyo rafiki, kwa maisha yetu ya kila siku.

Mvua imenyesha katikati ya barabara hii iliyo katika kiwango cha lami. Maji mengi yamepita kuwazuia watembea kwa miguu, pamoja na waendesha magari kuvuka. Wamesimama wakiwa wanasubiria yaweze kupungua na kurejea majumbani mwao.

Eneo la kumwagia taka ngumu aina ya chupa za plastiki zilizo tayari kupelekwa kiwandani kuchakatwa kufanyika upya kwaajili ya matumizi mengine.

Mwanaume mwenye toroli na madumu makubwa mawili meupe, anachota maji toka kwenye tenki kubwa jeusi, huku akiacha mengine yakimwagika chini kwenye ardhi na kutengeneza matope.

Mwanaume mwenye umri wa makamu, ameketi katika kiti ndani ya hospitali, huku kifaa kimefungwa kwenye mkono wake na kupita kwenye kidole, kuunganishwa mpaka kwenye mashine maalumu ya kupimia kwa ajili ya uchunguzi wa kidakitari.

Chumba cha kumuona daktari. Mgonjwa ameketi katika kiti asiye na furaha huku daktari ameingiza kifaa maalumu katika kifua chake, kumchunguza na kugundua tatizo lake.

Mwanadada mrembo mwenye tabasamu zuri, amesimama katika muonekano unaovutia, huku amevalia mavazi ya kidaktari.

Wauguzi wawili wamevalia mavazi yao ya kazini, ndani ya chumba chenye vifaa na vitu mbalimbali vinavyotumika hospitalini katika majukumu yao ya kila siku.

Kijana wa kiume amevalia koti jeupe linalofanana na lakidaktari, amefunga mikono yake, huku akitabasamu akiwa amesimama wima.

Ndani ya chumba cha hospitali wawili wameketi juu ya kitanda huku mmoja amembeba mtoto mchanga, wote wakimtazama na kufurahia ujio wake hapa duniani.

Mama akiwa katika kitanda cha hospitalini, kando yake amelala mtoto wake, akiwa katika hali ya kuumwa, na anaonekana mwenye afya dhaifu.

Mama akiwa katika chumba cha hospitali huku amembeba mtoto wake mchanga, akitabasamu kufurahia wakati huu na majeraha yake ya uzazi.

Mama amemshikilia mtoto wake vizuri, huku nesi na sindano yake amevalia barakoa, akiangalia kwa umakini wakati anamchoma sindano, ili asije akakosea ikamletea madhara.

Kliniki ya watoto, wazazi wameketi huku wamewabeba, wahudumu wa afya wanawadondoshea matone ndani ya vinywa vyao, yanayosaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Bango linalotangaza dawa asilia kwa ajili ya uponyaji wa uvimbe, mwanadada akiwa katika maumivu makali, huku ikionyeshaa uwezekano wa kutokua na ugonjwa huu baada ya matibabu.

Dawa mbalimbali za asili zikiwa ndani ya vifungashio tofauti tofauti, zenye maandishi ya maelekezo ya namna bora ya kutumia. Ili kupata matokeo sahihi na yanayotalajiwa.

Vitunguu swaumu vilivyoondolewa maganda yake ya juu, na kuwekwa katika usafi na ubora wa hali ya juu. Tayari kwa ajili ya matumizi ya chakula, pamoja na dawa.

Kifungashio maalumu kwa ajili ya dawa ya kiasili ndani yake, inaonekana ikiwa na rangi ya kijani na nje yapo maelekezo kwa ajili ya mtumiaji aweze kuyatumia katika namna sahihi na kupata matokeo yanayotarajiwa.